Mtu amekaa kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo na skrini kubwa ya ziada. Anaonekana amejishughulisha na shughuli ya mtandaoni labda mkutano wa video au kutazama video huku skrini za ziada ikiwa imewashwa pia. Mazingira ya dawati yamejaa vifaa vya ofisi na vitu vingine vikionyesha nafasi ya kazi yenye shughuli nyingi.

Wanafunzi watatu wanaozingatia kompyuta ya mkononi, wakishirikiana katika kazi ya pamoja. Mwanaume mmoja amesimama akitoa maelekezo ya msaada, huku mwanamke akishika kipanya cha kompyuta. Mandhari ya ofisi au chuo yanayojumuisha kompyuta za mezani , na vitu vingine.

Msichana ameketi mezani akitumia komputa dogo kwa ajili ya mkutano wa video na watu wengine. Amevaa kipaza sauti na anaandika kwenye daftari huku akifuatilia mkutano. Hali inaashiria kujifunza, kwa mbali mkutano wa kazini au mawasiliano mengine ya mtandaoni.

Kijana mmoja ameketi kwenye dawati akivalia vifaa vya kusikiliza sauti akiandika kwenye daftari. Anaandika akitabasamu huku akiwa mbele ya komputa ndogo iliyowazi. Taa ya mezani inatoa mwanga wa kutosha ikiangazia eneo la kazi.

Watoto watatu wa kike waliovalia sare za shule za rangi ya buluu wamekusanyika karibu na kompyuta ya pajani. Mmoja wao anatumia kidole chake kuonyesha kitu kwenye skrini huku wenzake wakizingatia kwa makini. Wote wanaonekana kushiriki kikamilifu katika kujifunza au kugundua kitu kipya.

Mtu anatumia kompyuta ndogo na simu ya mkononi huku mikono yake ikiwa imewekwa juu ya vifaa hivyo. Ikoni za kidijitali zinazohusiana na elimu na kuwasiliani zinaonekana zikielekea juu ya skrini Hali inadokeza zama ya kujifunza mtandaoni au matumizi ya teknolojia kwa elimu na upatikanaji wa taarifa.

Mtu ameketi mbele ya kompyuta akifanya mkutano wa video. Skrini kubwa inaonyesha washiriki kadhaa kwa mkutano huo, huku baadhi ya kamera zao zikiwa zimewashwa. Mbele yake, kuna kibodi na kitabu wazi ikionekana kusikechi kamilifu.

Mwanamke anajishughulisha na kazi zake akiwa ameketi mezani akitumia kompyuta ndogo na kuandika kwenye daftari. Anaonekana akitabasamu, jambo linalodokeza kuwa anafurahia shughuli anayoifanya au labda mawasiliano na mtu fulani. Pembeni yake kuna kikombe na pazia na dirisha zinaoonekana nyuma, ikidokeza kuwa yuko ndani ya nyumba.

Kompyuta ndogo ya kia ya kijani imesimama katika katikati na kizuizi cha kunyaka cha rangi mbalimbali. Kifaa hiki kina programu nyingi zenye picha za kufurahisha za kielimu. Nyuma, rafu za vitabu zinajaza eneo hilo, zikiongeza hisia mazingira ya kujifunzia au kucheza.

Mwanaume mmoja ameketi ndani ya treni akifanya kazi kwa umakini, ameweka kompyuta ndogo mbele yake na anaandika kwenye daftari huku akivaa vipokeo sauti masikioni. Tabasamu usoni mwake inadokeza kuwa anafurahia safari yake au kazi anayoifanya. Huku mandhari ya nje yanaonekana kupitia dirisha.

Mwanafunzi anaoenekana akishiriki katika darasa la mtandaoni kupitia kompyuta pajani. Kwenye skirini, mwalimu anaoenekana akielezea masomo kwa ubao mweupe nyuma yake. Mwanafunzi anachukua dondoo kwa uangalifu kwenye daftari lake akifuatilia hayo.

Mwanamme mwenye nywele za dhahabu anasimama mbele ya dawati lililopangwa vizuri. Yuko busy akitayarisha vifaa vyake huku vikompyuta kubwa ikiwa pembeni. Nyumba yake, picha kubwa yenye mitaa ya watu inafunika ukuta, ikitengeneza mvuto wa kisanii chumbani.

Mwanamke mmoja ameketi mbele ya kompyuta ndogo akionekana kujishughulisha na kazi au uwasilishaji. Nyuma yake, skrini kubwa inaonyesha slide ya PowerPoint yenye nembo na picha mbalimbali, ikiashiria mada inayowasilishwa. Eneo hilo linaonekana kuwa chumba cha mikutano au darasa, likiwa lina vifaa vya kisasa vya uwasilishaji.

Taswira ya kidigitali inaonyesha kitabu kompyuta ya pajani vyote vikiwa vimeunda kwa mistari na nukta zinazongaa, rangi ya sambarau na bluu zinatawala zikiashiria teknolojia na elimu ya kisasa, kifaa hicho kinaashiria dhana ya kujifunza kidigitali au mapepepe.

Mwanamke mweupe mwenye nywele za blondi na miwani ameketi mbele ya kompyuta. Huwa na mkono wake mmoja chini ya kidevu akionyesha mawazo mazito. Mwanga mkali wa jua unaingia kutoka upande wa kulia kuelekea sehemu ya meza wake na mbele. Hii inajenga taswira ya mtu aliyeketi na mawazo yake.

Binti mdogo ameketi kwenye dawati akifanya kazi zake za shule. Kompyuta ya mkononi ipo mbele yake akionyesha mwalimu au mzungumzaji pengine akitoa mafunzo. Binti huyo anatumia kalamu kuandika kwenye daftari lake akifuatilia kwa makini masomo.

Mtoto amevaa vipokea sauti vya maskio akijifunza kupitia video ya mtandaoni kwenye komputa. Mwalimu anaonekana kwenye skrini kubwa akifundisha, huku wabafunzi wengine wadogo wakionekana kwenye madirisha madogo video. Mtoto huyu anaonekana akichukua dondoo kwenye daftari lake, akishiriki kikamilifu katika somo.

Mchoro wa kidijitali unafunguwa mazingira ya kujifunza mtandaoni. Mwanamke amesimama karibu na tarakilishi huku amebeba kitabu wazi chenye ishara ya kucheza video, vifaa mbalimbali kama vya masomo kama vile vitabu, kalamu na kofia. Maafali zimetawanyika kuzunguka eneo hilo.

Video ya kozi ya mtandaoni inachezwa kwenye skrini ya kompyuta pajani, ikimwonyesha mwalimu akifafanua somo. Upande wa kushoto online ya masomo inaonekana, huku leseni moja ikiwa imefunguliwa na kuonyesha muda wake. Madarasa ya kozi imeonyeshwa kuwa yamekamilika kwa asilimia thelathini na tano.

Mwanamke mmoja mwenye nywele zilizosokoktwa ameketi kwenye meza ya mbao akitabasamu na kubungia mkono. Tarakilishi ndogo imefunguliwa mbele yake ikionyesha kuwa yuko kwenye mawasiliano. Karibu na tarakilishi kuna simu ikiongeza ushahidi kwa matumishi ya vifaa vya mawasiliano.

Mwanaume anarekibisha tia yake akiwa ameketi koti yake la kazi, lenye kompyuta na vifaa vingine vya ofisi. Chumba hicho ina pazia mazito sana sana ukutani yakiasheria mazingira ya nyumbani au ofisi ya kibinafsi. Hali hii inaeza kuashiria kuwa anajiandaa kwa mkutano muhimu.

Mwalimu mmoja na wanafunzi watatu wamekusanyika karibu na kompyuta pajani wakifanya kazi pamoja. Mwanafunzi anaonekana akifuatilia kwa makini maelekezo ya mwalimu. Mmoja wao akishika kalamu. Mandhari ya nyuma yanaashiria darasa la hisia mwanafunzi mwingine akionekana kwa mbali.

Mwanamke ameketi mezani akitumia kompyuta ndogo ya hp , na simu yake. Amevalia sweater ya rangi ya hafifu, na shati ya blue , huku vitabu vikionekana kwenye rafu nyuma yake. Anaonekana akifanya kazi, au akijifunza kwa umakini, katika mazingira ya ndani.

Chumba hichi kina kitanda cha ghorofa kikiwa kimetandikwa shuka za rangi tofauti tayari kwa matumizi. Kati yake kuna meza iliyowekwa ukutani na kiti kimoja, kikionyesha nafasi ya kujifunzia au kufanyia kazi. Pazia jepesi lenye michoro limetundikwa ukutani likiongeza uzuri na kuruhusu mwanga hafifu kuingia ndani.

Kibaji kimepangwa kwa ajili ya kulala kuna vitanda viwili vya gorofa vilivyo tengenezwa kwa mbao kila kitanda kimefunikwa na chandarua jeupe ikilinda dhidi ya mbu katika kuna vitanda na kuna kiti ndogo cha ranga ya bluu meza ya kando.

Chumba kidogo kinaonekana kikiwa na kitanda kimoja kwenye orofa ya rangi ya machungwa na kahawia. Ukuta wa majani na una rafu zilizojengwa ndani na mlango unafunguka kuelekea chumba kingine. Kuna kiti cha plastiki karibu na meza ndogo upande wa kushoto.

Wachezaji wa mpira ya miguu wako uwanjani wakishindana, huku mchezaji mmoja akidhibiti mpira. Muamuzi amesimama karibu akifuatilia mchezo kwa umakini. Ubao wa matokeo unaonekana kwa umbali, ukiashiria hali ya mchezo.

Jengo lenye paa la blue na paa nyingine lenye rangi ya kahawia inaonekana likiwa na ngazi inayoingia kwenye mlango. Mimea imewekwa kwenye sufuria chini ya mbuni ya blue karibu na mlango. Mlango unaonekana kuwa na mapokezi au eneo la biashara huku viti viwili virefu vikiwa vinaonekan ndani.

Chumba hiki cha darasa kina meza na viti vilivyopangwa kwa safu vikisubiri wanafunzi. Madirisha makubwa yenye mapazia ya kahawia yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani ya chumba. Ubao mweupe upo upande mmoja wa ukuta ukiwa tayari kwa mwalimu kuandikia.

Chumba cha kulala kinaonekana jikiwa na kitanda cha ghorofa cha mbao chenye godoro la kahawia kwenye kitanda cha chini. Dirisha kubwa la kioo na lenye nondo linatoa mwangaza wa asili na kivua cha kutunzia nguo cha mbao kikiwa upande wa kulia. Sakafu ya mbao inakamilisha mwonekano wa chumba hicho.

Darasa la kompyuta lenye viti vingi vya rangi tofauti vimewekwa mbele ya kompyuta. Sakafu nyekundu iliyong'aa na madirisha makubwa yanaingiza mwanga wa kutosha kufanya chumba kuwa na mwangaza. Hii inaonekana kuwa nafasi iliyoundwa kwa ajili ya kujifunza na kutumia teknolojia, labda shuleni au kituo cha mafunzo.

Mwanaume ameketi kwenye dawati akisoma katika maktaba iliojaa vitabu. Safu ndefu na sakafu zilizojaa vitabu zimepangwa vizuri pande zote. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa yakiangazia eneo lote.

Viwanja vya mchezo vinatumika huku watu kadhaa wakicheza kwenye uwanja wa mpira wa kikapu ulio wazi. Majengo marefu yaliyopakwa rangi nyeupe yanaonekana nyuma. Uwanja huo umezungukwa na miti mirefu yenye majani mabichi. Eneo zima linaonekana kuwa shwari na lenye mazingira ya asili.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa, kinaonekana, kikiwa kimetengenezwa kwa mbao na kupangwa vizuri. Baadhi ya vitanda vimetandikwa vikisubiri wageni, huku mapazia meusi, yakifunika madirisha. Hali hii inaashiria chumba cha kulala, kinachotumiwa na watu wengi, kama vile, katika hosteli au bweni.

Chumba kidogo kimepangwa kwa ajili ya kuishi au kufanya kazi. Kuna friji ndogo, microwave zikiwa vimepangwa katika sehemu ya jikoni. Eneo la kazi lina dawati, kiti cha rangi ya chungwa na runinga ndogo. Karibu na kabati ndogo kuna kitanda ikionyesha nafasi inayofaa kwa mwanafunzi au mtu anayeishi peke yake.

Vijana wawili wameketi kwenye vitanda vya ghorofa. Mmoja yuko katika kianda cha juu kushoto, huku mwenzake katika kianda cha juu kulia, wakionekana kuzungumza. Viatu vimetupwa chini katikati ya vitanda. Kuna kabati la nguo pembeni.

Wachezaji kadhaa wa raga wamevaa jezi tofauti wakishindana vikali kwenye uwanja wenye nyasi. Mchezaji mmoja mwenye jezi ya kijani anashikilia mpira akijaribu kukimbia na wachezaji wengine wanajaribu kumjia. Pambano hili ya nguo inaonyesha bidii na hali ya wachezaji katika mchezo.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa kinaonekana likiwa na magodoro yaliyofunikwa kwa vitambaa vyenye miraba. Nguo chache zimetandikwa kwenye fremu ya vitanda zikionyesha kuwa chumba hicho kinatumika kama makazi ya watu wengi. Mwanga unaingia kupitia dirisha lililo na nundu likionyesha mazingira na hisia za mlalazi, labda katika bweni au jela.

Shuka nyeupe safi imetandikwa kwenye kitanda na mito miwili iliyopangwa vizuri na inaongezea mvuto. Mito hiyo ina mistari ya rangi ya kahawia na nyeupe ikitoa mwonekano wa kuvutia. Chumba hiki kimepambwa kwa njia ya kisasa na zikitoa hisia ya utulivu na faraja.

Jengo refu lenye paa la kahawia na kuta za rangi ya matofali inaonekana katikati ya bustani nzuri. Barabara ya lami inayozunguka majengo inatoa mwonekano wa kuvutia ikiwa imezungukwa na vichaka vilivo puguzwa vizuri.

Wanafuzi kadhaa wamejishughulisha na masomo yao ndani ya maktaba. Wamekaa kwenye madawati wakisoma vitabu vya kuandika uku rafu zilizojaa vitabu zikionekana nyuma yao. Kila mmoja anaonekana kujitolea kwa kazi yake, wakitumia muda wao vizuri kujifuza.

Chumba kirefu kimepangwa kwa vitanda vya gorofa vilivyo na fremu nyeusi. Kila kitanda kimepambwa na sanduku ya rangi ya na blue . Sehemu ya sakafu ya rangi ya kahawia inaonekana katika safu za vitanda zikielekea kwenye dirisha lililo mbele.

Chukuo cha vijana wamekaa kwenye nyasi bandia, wakimzunguka mkufunzi anayewapa maelekezo. Wengi wao wakiwa wamevalia fulana za kijivu zenye maandishi voicebook . Baadhi ya watu wengine wakiwemo mwanamume aliyevaa koti nyekundu wamesimama karibu wakifuatilia mazungumzo.

Chumba kinaonekana kimegawanywa katika sehemu mbili zinazofanana, kila moja ikiwa na kitanda na meza ndogo ya kusomea. Vitanda vimefunikwa na shuka za rangi ya blue zenye nyota, vikiashiria mahali pa kupumzika. Madirisha mawili yanatoa mwangaza wa asili na kuonyesha miti nje, vikiongeza uhai kwenye nafasi hiyo.

Jukwaa hili linafungua mwonekano wa chumba cha kusomea kilichopangwa kwa utaratibu kikiwa na mezani nyingi za mbao, yenye vizuizi vya faraga. Viti vyeusi vimepangwa kati, karibu na hiyo meza, vikisubiri wanafunzi, au wasomaji. Nyuma ya meza, kuna madirisha makubwa, yaliyofunikwa na mapa, pazia ya blue .

Katika chumba hiki, meza na viti vidogo vimepangwa vikionekana kutumika kwa shughuli za watoto. Rafu zenye vitabu na vifaa mbali mbali zimejipanga huku ndani zikionyesha mazingira ya kujifunzia. Bango lenye michoro limetundikwa ukutani lijikamilishe sura ya chumba ya madarasa.

Mtu ameketi sakafuni akisoma kitabu ndani ya maktaba. Nyuma yake kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu vilivyopangwa vizuri. Juu ya ukuta kuna mapambo ya vitabu vidogo vilivyopambwa ikionyesha mazingira rafiki na kuvutia wasomaji.

Uwanja wa mpira wa kikapu isio na wachezaji unaonekana wazi na nguzo zake vya chuma na mbao mweupe wa kikapu vikiwa katikati. Nyuma ya uwanja huu, vichaka vinavyopunguzwa vizuri vimepanga uzio huku majengo yenye paa jekundu vikionekana kwa mbali. Miti mirefu inatoa kivuli kwenye sehemu ya uwanja ikionyesha mazingira yenye utulivu.

Jumba la kulala la wanafunzi linaonekana likiwa na vitanda vingi vya ghorofa vilivyo tengenezwa kwa mbao. Magodoro kadhaa yanaonekana yakiwa na matandiko ya rangi tofauti. Chumba hicho kinaonekanana kikiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya vitanda vingi kuashiria kuwa vitatumika kama Malazi ya watu wengi.

Wachezaji wawili wa hockey wanashindana vikali kwenye uwanja wa mchanga, huku mmoja akiwa amevalia mavazi kamili ya mlinzi. Mchezaji mwingine ameinama chini akitumia fimbo yake kujaribu kuzuia au kupiga mpira. Vumbi linafuka kutoka chini likionyesha kazi ya nguvu ya mchezo huu.

Kijana mmoja amechangamka anaruka juu akijaribu kufunga mpira wa vijikapu akiwa amevaa fulana nyekundu na kaptura nyeusi. Wachezaji wengine na watazamaji wanaonekana nyuma yake wakifuatilia mchezo huo kwa makini. Mchezo huu unaendelea nje chini ya anga ya buluu na miti mirefu katika mandhari ya asili.

Kundi la wanafunzi, wengi wao wakiwa wasichana wamesimama kwa safu, wakiwa wamevalia sare zinazofanana na shule zenye mashati meupe, tai nyeusi, na sketi nyeusi. Wanapatikana katika eneo la wazi yenye nyasi, na miti mingi, nyuma yao. Kwa umbali, jengo ndogo lenye paa, la kawaida linaonekana likiwa limejificha katikati ya miti.

Huu ni mkusanyiko wa watu ndani ya chumba kilichopambwa na balloon nyeupe, kahawia, nyekundu na kijani . Wanawake kadhaa wanaoenekana wakishiriki katika shughuli labda wakicheza kusheti katika tamasha. Mmoja amevalia gauni ya buluu na mwingine gauni ya manjano lenye maua.

Kuna kundi la watu wakiandaa chakula nje ya jengo. Mwanamke mmoja amejishughulisha na kukata matunda au mboga kwenye chombo cheupe. Wote wawili wakisaidia mmoja akishika kitu kinachofanana na grater .

Watu kadhaa wamejipanga foleni wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye rangi mbalimbali. Mwanamke aliye mbele anatabasamu akiwa amevaa sketi ya machungwa na blauzi nyeusi iliyofunikwa na koti la buluu lenye michoro. Hali inaweza kuwa ni sehemu ya sherehe, tamasha ya kitamaduni au hali ya kijamii.

Mwanaume amesimama juu ya mwamba mkubwa akishikilia mikono yake juu kana kwamba anasherehekea mbinguni imejaa mawingu meupe na bluu ikiongeza uzuri wa mandhari. Anaonekana kufurahia mandhari ya wazi na hewa safi kutoka juu ya kilele hicho.

Mwalimu na mwanafunzi wao wanatabasamu huku wakitazama mbele. Nyuma yao kuna ubao wa kijani na mwanafunzi mwingine anaonekana akifanya kazi yake. Watu hawa wawili wamekaa kwenye dawati na kalamu zao zikiwa tayari kwa masomo.

Msichana mchanga anatabasamu kwa furaha huku akionyesha viganja vyake vilivyopakwa rangi mbalimbali. Rangi za kijani, nyekundu na njano zinaonekana kwenye vidole vyake na sehemu ya pua yake. Nyuma yake kuna turubai iliyojaa vichora rangi tofauti ikionyesha ubunifu wake.

Mwanamke na mtoto mdogo wanasimama mbele ya kikundi cha watoto wengine wakionyesha ishara za mikono zenye nambari. Mwanamke amevalia nguo yenye rangi ya machungwa na skafu nyeupe, huku mtoto akiwa amevaa shati ya kijivu. Hii inawezakuwa somo la hisabati au mchezo wa kufunzana namba katika mazingira ya darasa.

watu wanne wamekusanyika karibu nana meza ndogo wakishiriki katika shughuli ya kujifunza au kucheza. Wawili kati ya nao wanatumia viti vya Magurudumu huku wote wakionekana kashiriki kwa umakini Mteso wa kuzuia rangi mbalimbali umewekwa Kwenye uti wa meza huku wakiwa wanajifunza au kufurahi pamoja.

Mkono wa mtu unateleza kwa upole juu ya karatasi yenye maandishi yaliyounuka. Mwandiko huu maalum ambao ni wa watu wasioona unaweza kuguzwa na kusomwa kwa vidole. Ukurasa umefungwa kwenye jalada jina uandiko ukiwa katikati tayari kusomwa.

Msichana mchanga anatabasamu huku akifanya ishara ya mikono yake, akiwa ameketi mbele ya kompyuta ndogo. Nyuma yake kuna rafu zilizojazwa vitabu vingi na linaonekana likiwa na vifaa vya kusomea vikiwemo kalamu na karatasi.

Mwanaume akiwa amevaa fulana ya manjano na kitambaa cha blue shingoni, amejikita katika kuchora kwenye turubai iliyosimama mbele yake . Anashikila brashi mkononi na sahani ndogo yenye rangi mbala mbali, mbele yake, huku mwanamka aliye vaa miwani, akiketi karibu naye akishikila brashi pia.

Mwanamke mmoja mwenye miwani na nywele fupi anacheka kwa furaha huku akitumia lugha ya ishara. Anaonekana akishiriki katika mkutano wa video kupitia kompyuta yake ndogo ambayo imewekwa mbele yake mezani. Tazamo lake na ishara zake zinaashiria mawasiliano ya urafiki na ufanisi.

Mvulana mdogo anatabasamu akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, nyuko ndani ya maktaba iliyojaa vitabu vimepangwa kwenye rafu. Mwanga hafifu unamlika kutoka upande wa kushoto ukimwangazia mvulana huyo.

Chumba cha darasa au mkutano mwalimu anawasiliana na wanafunzi wake kwa kutumia lugha ya ishara. Kompyuta yenye kioo kikubwa na vifaa vingine vya kielektroniki vimepangwa mbele yao vikitumika kwa madhumu vya kujifunza. Wanafunzi wengine wameketi kwenye viti vya vikundi nyuma wakifuatilia kwa makini somo.

Wasichana watatu wanatabasamu kwa furaha wakiketi pamoja kwenye sakafu. Mmoja wao anakumbatia kifaa chenye vibao vya rangi mbalimbali kinachoashiria mchezo. Wote wanatoa tabasamu la bashasha na kufuatilia furaha ya urafiki wao. Kuna mmoja ambaye ako nyuma yao anaangalia nyuma ama upande huo mwingine.

Mwanamke mmoja akiwa amevalia miwani ana tabasamu anaonekana akimfundisha msichana mdogo kwa kutumia ishara ya mkono. Msichana huyo anamwangilia kwa umakini huku akipiga baadhi ya ishara hizo. Nyuma yao kuna ubao unao zingatia mazingira ya kufundisha.

Wasichana wawili wanajishughulisha na kazi mezani. Mmoja wake amevaa sweta ya manjano na mwingine akiwa amevaa rangi ya kijani bluu na barakoa na ya rangi ya waridi. Wote wanaonekana wakishirikiana kwenye shughuli inayohitaji makini mkubwa, labda akijenga kitu au kutenganisha vipande vya mchezo.

Mwanamke mmoja anayafalia vifaa vya kusikisa anawafundisha watoto wawili, Kila moja akifalia miwani na vifaa vya usaidisi wa kusikia, watoto Hawa wanaonekana kushika vitu vidogo mkononi mwao uku wakitabasamu na kuonyesha ushirikiano na mke huyu pia anatabasamu akionekana kufuraia mchakado wa mapaa wa mafunzo

Mtoto mdogo na mwanamke wamekaa mezani, wakishiriki katia shughuli ya kuchora. Mwanamke huyu anamwongoza mtoto akimsaidia kushika kalamu na kufuata mistari yenye karatasi nyeupe. Kalamu na rangi nyingi ziko kwenye kikombe karibu nao ikiashiria kuwa ni wakati wa ubunifu.

Mwalimu mwanamke anazungumza na mwanafunzi aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu, wakiwa wameegemea dawati. Mwanafunzi anaonekana akimjibu mwalimu huyo, huku kitabu kikiwa wazi mbele yao. Darasa linaonekana kwa umbali, likiwa na madawati mengine na mwanafunzi mwingine nyuma.

Vijana wanne wanatabasamu kwa furaha huku mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wa tatu kati yao amesimama karibu naye akionekana kumuunga mkono. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mwangaza hafifu ikileta hisia ya amani na utulivu.

Mwanamke mmoja anatabasamu akiwa ameketi karibu na mvulana anayekitumia kiti cha magurudumu, ambaye anashikilia ukulele . Kwenye meza iliyo karibu, msichana mwingine anajishughulisha na kucheza na vifaa vya ujenzi vyenye rangi mbali mbali. Mazingira yanaonekana kuwa ya darasa au kituo cha matibabu, yakiashiria kuwa shughuli za kujifunza au burudani.

Mwanamke na mvulana wanacheza kwa furaha na kichezeo chenye shanga ya rangi na waya zilizopinda. Mvulana anacheka huku akiweka kidole mdomoni akionyesha kufurahia. Kichezeo hicho kinasaidia katika ukuaji wa ujuzi wa magari na utaratibu wa mchezoni mkononi.

Binti mdogo ameketi kwenye meza akisoma kitabu chenye maandishi ya braile. vidole vyake vimeguuza kwa uangalifu mistari ya Matuta akijifunza kwa kuguza. Uso wake umejaa usawa na umakini akionyesha bidhii katika kusoma

Mtoto mdogo mwenye nywele za za kahawia na macho yaliyoinama anaonekana akishughulika na vinyago vidogo vya rangi mbalimbali. Mikono yake midogo inashika kwa uangalifu kibanda kimoja cha vinyago hivyo. Uso wake unaonyesha umakini na shauku anapocheza, labda akijifunza kupitia mchezo.

Mwanamke anatabasamu kwa upole huku akitumia lugha ya ishara akimwangalia mwanaume aliye mbele yake. Mwanaume huyo anayeonekana mgongoni pia anatumia lugha ya ishara jambao linalodokeza wanawasiliana kwa njia hiyo. Mazingira ya ndani yana mimea na rafu zikionyesha wako nyumbani au katika ofisi.

Mwanamke na msichana mdogo mwenye nywele nyekundu wanashirikiana kwenye meza wote wakiwa na tabasamu. Msichana anaonekana akigisa kitu kilicho mbele yake, huku mwanamke akimtazama kwa umakini na shauku. Watu wengine pia wanaonekana wakiwepo wakiwa katika shughuli kama hiyo.

Katika darasa watoto wamekaa kwenye madawati yao wote wakiwa wamejishughulisha na kuandika. Mwanafunzi moja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akizingatia kazi yake kwa makini. Hali hii ina sehemu nyingine shirikishi ya kujifunza ambapo kila mwanafunzi anapata fursa ya kushiriki kikamilifu.

Mwanaume mwenye upara anatazama kuelekea mwanamke huku akichapa kwenye kibodi cha kompyuta. Wawili hawa wanaonekana wakiwa katika mazingira ya ofisi au chumba cha kompyuta huku viti vingine vya kompyuta zikionekana nyuma yao. Mwanaume anatabasamu la kirafiki akionyesha mwingiliano mzuri kati ya watu hawa wawili.

Kijana mwenye ulemavu anacheka na anatabasamu pana akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anaonekana akifurahia huku mikono yake ikiwa imewekwa nyuma ya kiti chake. Nyuma yake kuna watoto wengine kadhaa wakiwa wamekaa kwenye viti vya magurudumu, ikionyesha mkusanyiko wa watu wenye mahitaji maalum.

Msichana mwenye nywele zilizosukwa akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na kuvalia fulana ya rangi ya chungwa. Anaonekana akitafakari huku akishikilia kifaa cha kielektroniki. Amejipanga kwenye dawati lake la darasani na daftari la wazi liko mbele yake. Wanafunzi wengine wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye madawati yao nyuma yake wakijihusisha na masomo yao.